Kigeuzi cha umeme kilichosimamishwa juu kwenye nguzo mbili nene za mbao, zilizofungwa na nyaya nyingi za umeme zinazotumika kupitisha na kupeleka umeme majumbani.

Nguzo mbili za umeme zilizounganishwa kwa kutumia chuma na kufungwa mashine mbili, zilizozungukwa na nyaya za umeme zinazotumika kupeleka umeme majumbani na maofisini.

Mistimu miwili, iliyofungwa nyaya nene za umeme, kwenye mashine inayotumika kusambaza umeme, majumbani, madukani, na sehemu tofauti, iliyofungwa na kushikiliwa na vyuma vikubwa.

Ofisi inayotoa huduma za umeme, iliyofungwa mitambo mikubwa, iliyosimamishwa kwenye nguzo fupi na vyuma vikubwa vilivyopakwa rangi ya kijivu; na mitambo ambayo ni vigeuzi vinavyopeleka umeme, zilizofungwa nyaya kubwa za chuma.

Alama ya barabara, iliyochorwa kwenye kibao chenye muundo wa duara, na kuzungushwa rangi nyekundu na rangi nyeupe katikati, na kupita mstari mwekundu katikati ya herufi P, iliyogongelewa misumari miwili kwenye nguzo ya chuma.

Taa za barabarani zilizopangana na kupishana kwa upande tofauti. Zenye rangi tofauti zenye maana: njano, nyekundu na manjano; taa moja nyekundu iliyokuwa imewaka, zilizoshikiliwa kwenye nguzo yenye rangi ya manjano na bomba jembamba jeusi.

Barabara kubwa ipitayo magari iliyopembezoni mwa magorofa na nyumba zenye rangi nyeupe .gari ndogo aina ya kipanya ikipakia abiria kituoni na watu wengi waliojazana wakisubiri usafiri pembezoni mwa barabara na uzio wa bati.

Usafiri wa pikipiki unaopita kwenye barabara iliyopo pembezoni na makazi ya watu. Eneo la mfereji lililoota majani ya kijani, nyumba pamoja na sehemu za baishara. Pikipiki iliyopakia watu wawili, vijana waliovaa fulana ya rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe wakiwa barabarani.

Ujenzi wa barabara kubwa. Mafundi wakiwa wamesimama katikati na pembezoni mwa barabara. Magari makubwa mawili yanayotumika kukandamiza kokoto ya lami yakiwa katikati ya barabara wakiendelea na ujenzi.

Ujenzi wa barabara unaofanyika nyakati za usiku, karibu na makazi ya watu na ofisi. Ikiwa inafanywa na gari maalum kwajili ya kukandamiza kokoto za lami

Mafundi watano wakitengeneza barabara, kwa mawe na sementi wakiwa wamevaa viatu vya plastiki, pembeni kuna gari la kumwaga maji safi kwaajili ya ujenzi. Mchana jua linawaka.

Kijana anayesambaza mizigo kwa kutumia pikipiki yenye rangi nyeusi na kijani, aliyevalia kofia nyekundu, akikabidhi mzigo kwa mwanadada aliyevaa shati nyeupe.

Watu waliosimama kwenye kituo cha daladala, wakisubiri usafiri, haisi moja iliyosimama barabarani ikipakia yenye rangi nyeupe na upinde wa njano, barabara kubwa ina magari madogo yakipita na mengine yamepaki pembezoni mwa maghorofa.

Pipa linalotumika kuhifadhia takataka lililotengenezwa kwa plastiki lenye matairi na mfuniko pia, inarangi tofauti nyekundu, nyeusi na rangi ya bahari, iliochorwa picha kwa rangi nyeupe inayoonyesha pipa na mtu akiweka uchafu.

Gari linalotumika kusomba mataka kwenye mitaa ya majumbani, lililokuwa pembezoni mwa barabara lenye rangi ya manjano na rangi ya chungwa. Vijana wawili wanaotumika kubeba mataka na kuyaweka kwenye gari yaliyohifadhiwa kwenye mifuko meusi na mifuko ya kijani.

Mfuko mkubwa mweusi, uliojazwa na kufungwa vizuri, uliosimama pembezoni mwa pipa kubwa la taka, lenye rangi ya kijani na kufunikwa vizuri.

Gari kubwa la kijani na nyeupe lenye matairi makubwa linalotumika kusombelea matakataka yanayokusanywa na watu kwenye majumba tofauti barabarani.

Gari kubwa la bluu lenye taa nyekundu na njano, lenye mlango uliowazi linalotumika kubebea takataka, kwa kutumia kijana aliyesimama juu ya gari aliyevaa suruali, shati na kofia.

Utupaji wa taka kwenye dampo kubwa lenye mataka yaliyosambaa, na watu wenye kuvalia mavazi machafu wakiwa wamesimama na wengine wamebeba magunia makubwa yaliyojaa sana uchafu, na gari la njano limesimama kwa mbali na kuzungukwa na ukungu pamoja na ndege wenye miguu mirefu.

Mapipa ya kuhifadhia takataka yenye rangi ya manjano na matairi meusi na mifuniko pia. Yakiwa yameegeshwa eneo lenye miti mirefu, majani mafupi ya kijani na majani makavu yaliyoanguka kutoka kwenye miti.

Shimo lililojaa maji machafu pamoja na takataka mbalimbali, yakiwemo mifuko ya lailoni mifuko meusi na mifuko meupe na ya rangi mbalimbali, chupa za maji na chupa za juisi zilizokwisha tumika zikiwa ndani chini ya mfereji ulyozungukwa na maji yapitayo.

Gari la njano liitwalo kijiko, likiwa kwenye uwanja wa jalala uliojaa mataka mengi, likitumika kuchimba na kukusanya mataka mahali pamoja. Na vijana wawili wanaoonekana wamebeba viroba, wakiokota masalia ya mataka.

Utunzaji wa takataka, katika mapipa makubwa meusi, yenye matairi na mifuniko mikubwa, iliyokuwa imesimama mitatu kwenye eneo la ardhi, lililokuwa na sehemu ya kupita ya miguu iliyotengenezwa kwa vitofali vidogo, na sehemu iliyokuwa na majani ya nyasi, ya rangi ya kijani.

Bomba la maji safi ya kijani lililokatiza katikati ya mfreji wa maji, uliozungukwa na majani ya kijani na mawe yaliyovunjika na senyenge.

Bomba mbili za maji safi, za rangi ya kijani na koki ya bluu giza, zilizokatiza katikati ya mfereji wa maji wenye rangi ya chai ya maziwa. Pembezoni kuna nguzo za simenti zilizobomoka na kutengeneza mawe makubwa, na kukaa ndani ya uzio wa senyenge wenye maua na majani ya kijani.